Sehemu hii inaonyesha jengo kubwa la ghorofa mbili, inaonekana kuwa sehemu hii ni safi mno. Imejengwa kwa utaratibu. Unapoingia katika sehemu hayo huwezi ukaenda na uchafu kwani imeimarishwa kutokana na jinsi ambayo inaonekana.

Sehemu hii inaonyesha wanariadha ambao wanakimbia. Inaonyesha kuwa kuna wale ambao wanakimbilia nchi yetu ili tuweze kupata ambao wanashinda na tuzo za nchi yetu. Mvulana anaonekana kuwa na saa mkononi ili kupimia muda ambao ameweza kutumia wakati ambapo amekimbia.

Picha hii inaonyesha pahali ambapo watoto huchezea. Nyuma yake kuna eneo la kuombea. Kuna kanisa ambayo imejengwa kando yao. Hapa watoto wanapo kuja wanaweza kucheza na kuomba.

Picha hii inaonyesha Asia Sururu Mohammed. Huyu Asia hana miguu, kwani anatumia miguu ya vyuma. Anaonekana kuwa na uso wa furaha ila hali yake sio nzuri kwani hawezi akafanya kazi jinsi ambavyo angekuwa na miguu yake.

Huu ni urushaji wa mkuki kwa wale ambao wanashida za miguu, wale ambao wamelamazwa miguu, wanarusha mkuki huu, kupitia sehemu hii. Inaonekana kuwa mama huyo amejikaza na angetaka kurusha mkuki wake ili ufikie mbali, inaonekana kuwa anajipa moyo.

Maeneo haya yanaonyesha vyombo vya kidijitali ambavyo yamewekwa juu ya mezani. Kuna vitabu kando yake ambavyo vimepangwa. Vile vile maeneo yenyewe kuonekana kuwa ni safi na yanatumika katika kufunza ama kuwekeza maneno fulani kwenye kompyuta.

Huku kuna karatasi inayoonyesha hisabati. Mwanafunzi huyu ameweza kupata alama yote ambayo alipewa kutokana na karatasi hiyo ya hesabu. Inaonyesha kipindi cha ishirini, ambacho ilikuwa ni cha kuondolewa pamoja na kuongezwa na kipindi cha ishirini na moja ambayo vilevile, ilikuwa cha kuongezwa na kuondolewa.

Inaonyesha wanariadha ambao wana shida ya macho, wote ni vipofu. Wanakimbia kwa usaidizi wa wengine. Wanaonekana kuwa wamekimbia na kuibuka washindi, kwani huyu Kimani ambaye yuko mbele anaonekana kuinua mikono yake miwili, ishara tosha ya ushindi.

Sehemu hii inaonyesha Koech ambaye ana shida ya kuona. Yeye ni mlemavu wa kuona kwani ni kipofu. Anaongozwa na wengine kando yake ambaye ameshikilia kamba. Inaonekana wanakimbia mchezo wa riadha.

Hapa inaonyesha picha ambayo inahitaji, vitu ambavyo vinahitajika nyumbani. Vitu ambavyo vinahitajika nyumbani, na vile tunaweza tukapata vitu hivyo ambavyo vinahitajika nyumbani. Vitu hivyo ni muhimu sana kwa maisha ya kila mtu kwani ni lazima akue navyo nyumbani.

Maeneo haya ni maeneo ya kusomea. Inaonekana kuwa ni sehemu za elimu kwani kuna afisi ambayo mgeni yeyote anapaswa kupitia kabla ya kuendelea na yale ambayo anayahitaji. Kunaonekana kuwa na majumba mengi kwani ni ya ghorofa tatu. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi .

Maeneo haya ni maeneo ya madarasani, yanaonesha viketi ambavyo viko ndani ya darasa. Kuna dawati ambazi ziko ndani vilevile, darasani hamna wanafunzi Inaonekana kuwa huenda wanafunzi wamefunga shule na kuenda nyumbani. Madirisha yanaonekana kuwa yamefunikwa na pazia. Ishara tosha kua hakuna ambaye yuko ndani ya darasa hilo.

Huku ni uwanja wa kukimbilia. Inaonyesha Samson Ojuka ambaye anaweza kukimbia. Vilevile kuna viti vya wanaoshangilia watu tofauti ambao wanafanya michezo tofauti tofauti. Inaonyesha mtu huyu ambaye amekimbia kwa kasi sana.

Inaonekana ni sehemu ya shule. Kuna mahali ambapo watu wanaweza wakatorokea kunapotokea moto. Kuna sehemu ya gwaride ambalo ambayo wanaweza wakawekelea bendera. Mligoti huo unaonekana kuwa umeimalishwa kwani umepakwa rangi ifaavyo. Kuna tank ya maji ambayo imewekwa kando, sehemu hiyo inaonekana kuwa ni safi.

Maeneo hii ni maeneo ya kusomea. Inaonyesha kua, kuna mahali ambapo wanaweza kufunzwa zaidi kwa kufanya kwa mikono yao na kujionea kwa macho yao. Hapa masomo yanafanyika vizuri kwani mtoto anaeza akaiona na kuweza kushika kwa mikono yake mwenyewe.

Hapa inaonyesha kuwa ni sehemu ya darasa. Inaonyesha siku za wiki. Kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Jumanne na Ijumaa na kisha Jumamosi. Sehemu hii ni ya kufunzia wanafunzi ambao bado ni wadogo.

Sehemu hii inaonyesha jengo kubwa jengo hilo linaonyesha kuwa bomba la maji ambalo linapitishiwa maji kutoka kwenye mabati imeachana na bomba ambalo linasafirisha maji hiyo kuelekeza kwenye mahali pa kuweka maji chafu ama maji ya kutumika katika sehemu tofauti.

Sehemu hii inaonyesha maeneo ya riadha kwa wale watu hawaoni. Inaoneka kuna mtu anayemshika mkono mlemavu huyo ambaye hawezi kuona na kumvuruta hawezi kukimbia mbio hadi mahali ambapo wanamalizia, naona wanao shangilia kando yake.

Kunaonekana mama ambaye anashikilia bendera ya nchi yetu ya Kenya. Wamama hao wanapitia viti vya magurudumu kwani huenda wanaashiria jambo fulani. Na vile vile kuna watu ambao wameketi nyuma yao kuonekana kuwa ni stadium .

Hapa inaonyesha aliyeibuka kwa mashindi katika mchezo wa Paris mwaka wa 2024. Amevalia kofia, inaonekana kuwa ni mwanamke aliweza kukimbia na kuwa mshindi katika mchezo wa kukimbia.

Huku ni maeneo ya kusomea. Inaonekana kuwa wanafunzi hawako darasani . Wote wametoka nje . Vitu vyao vinaonekana hakuna mtu na hata hakuna vitabu chani ya dawati lao. Darasa hili linaonekana kuwa ni safi . Hakuna karatasi inayoo tabakaa na vilevile imeoshwa.

Picha hii inaonyesha wanariadha wawili ambao wanatoka nje yetu ya Kenya. Inaonyesha Nancy chelang'at Koech ambaye ameibuka kuwa mshindi wote wanaonekana kuwa na furaha riboribo wanaoneka kuwa wameipia nchi yetu ya kenya tuzo.

Maeneo hayo ni maeneo ya kujifunzia. Inaonyesha Asia Sururu akijifunza jinsi ya kuendesha boti lake kwa kasi, hapo kwenye bahari ya maji. Inaonekana kua amefurahia sanaa kufanya zoezi hilo la kuendesha boti hilo kwa kasi sanaa.

Hapa inaonyesha mama wa makamu ambaye anaonekana akilemazwa miguuni. Yeye amekalia ndani ya boti. Huenda anataka ashindane na wenzake. Kwani amevalia jezi ambayo imeandikwa Taifa Letu la Kenya. Mama huyu anaonekana kuwa ni shujaa.

Picha hii inaonyesha kitabu cha gredi ya pili cha Kiswahili. Kitabu hicho kinaonyesha picha ambayo ina punda wawili ambao wanabeba watu wawili tofauti. Watu hao wanaonekana kwenda kwa kasi wakikimbia mbio.

Huku ni gwaridi, kuna mlingoti wa kuweka bendera, kuna biwi la kutupia taka nyekundu. Kuna darasa ya chini na ya juu. Huku kunaonyesha kuwa ni safi sana.

Sehemu hii inaonyesha wakimbiaji. Kuna wakimbiaji tofauti ambao ni wanne. Wote wanaonekana kukimbilia nchi yetu. Wanaonekana kuwa wakimbiaji hao hawaoni, kwani wameshikiliwa na wamevalia vitu ambavyo vinaonekana kuwa ni wale ambao hawaoni.

Sehemu hii inaonyesha chati mbalimbali ambayo yamekunjwa na kuwekwa mahali hapo. Baadaye mwalimu anaweza kuchora wakati anapoelezea kitu fulani ama wakati ambapo anataka kuweka kitu kwenye ukuta ili waweze kusoma kila kukicha. Chati hizo zinaonekana kuwa za rangi tofauti tofauti.

Haya ni maeneo ya darasa yanaonyesha chati ambayo imewekwa ukutani, kuna ubao vilevile ambao unaweza kuandikia ili wanafunzi waweze kunakili vitabuni vyao, darasa hili linaonekana kuwa na chati ambayo inasaidia wanafunzi kuelewa yale ambayo yanafunzwa na mwalimu.